Madaktari wawili wa meno waliovaa mavazi ya kitaalamu, wakimhudumia mgonjwa wa kike aliye kwenye kiti maalumu, cha tiba wakiwa na vifaa vya kisasa vinavyoonyesha huduma ya hali ya juu ya afya ya kinywa.

Madaktari wawili wa kiume wa meno , waliovaa mavazi ya kitaalamu. Huku wakimhudumia mgonjwa wa kike aliye kwenye kiti maalumu cha tiba , wakiwa na vifaaa vya kisasa vinavoonesha huduma ya hali ya juu ya afya ya kinywa.

Sahani maalumu ya chuma iliyopangwa kwa ustadi, ikiwa na vifaa vya upasuaji kama mkasi, kisu na koleo vidogo vinavyotumiwa na daktari wakati wa matibabu ya upasuaji hospitalini kwa usalama na kwa ufanisi.

Wagonjwa mbalimbali wakiwa wamekaa katika msururu, tayari kusubiria kuhudumiwa kutoka kwa madaktari waliobobea. Hivyo ikionyesha upatikanaji wa afya nzuri katika hospitali hizo na jinsi wanavyohudumiwa kwa ukarimu.

Korido ya hospitalini ikiwa ni njia inayotumiwa kwa uhamishaji wa wagonjwa, wafanyakazi wa afya na vifaa mbalimbali ndani ya hospitali ikiwa na mazingira safi yenye mwanga wa kutosha na utaratibu mzuri wa usafirishaji, ili kuhakikisha usalama na afya bora kwa wote wanaotumia eneo hilo.

Wafanyakazi wa hosipitalini waliovalia nguo maalumu ikiwemo makoti meupe, wakipiga picha ya pamoja, ili kujivunia na kuonyesha ushirikiano wao katika kufanya kazi ya kuwahudumia wagonjwa mbalimbali wenye matatizo.

Daktari wa kike aliyevaa koti jeupe akiwa ndani ya chumba cha hospitali lenye vifaa vya kisasa, akiwa anakagua taarifa za mgonjwa kwa makini ili kutoa huduma bora ya afya kwa wagonjwa wanaohitaji matibabu.

Daktari wa kike, akiwa amevaa mavazi maalum na ameshika kifaa, anamhudumia mgonjwa wa kiume aliyeko kwenye kiti, akiwa anampima kwa kutumia mbinu maalum za kitatibu na hivyo kuimarisha afya za wagonjwa mbalimbali wanaokuja katika hospitali hiyo.

Madaktari walio vaa nguo mbalimbali za kazi, wakiwa katika eneo moja, huku baadhi wamesimama na wengine wamekaa waki piga picha ya pamoja kuonyesha ushirikiano wao katika kutoa huduma mbalimbali za matibabu kwa wagonjwa.

Wafanyakazi waliovaa nguo maalumu, wamekaa ndani ya chumba cha hospitali. Wakiwa tayari kutoa huduma za afya kwa wagonjwa, kwa ustadi na utayari mkubwa. Hivyo kuimarisha huduma za matibabu yanayotolewa kwa watu mbalimbali wenye magonjwa.

Mwanamke aliyembeba mtoto akiwa ameshika cheti mikononi, ikiwa ni sehemu ya matibabu kwa watoto waliopo katika hospitali iliyosheheni wanawake mbalimbali waliokuja na watoto wao kupata huduma mbalimbali, kama vile chanjo pamoja na matibabu kwa watoto wao.

Daktari wa watoto akimuhudumia mtoto aliye ndani ya kifaa maalumu cha matibabu, kama vile inkubeta ili kuhakikisha anapata huduma bora za kiafya na kuimarika kwa hali yake.

Kabati lenye rafu zilizojaa dawa mbalimbali ikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na rahisi kupatikana, dawa hizo ni za aina tofauti kama vile za kuumwa kichwa, mafua pamoja na maumivu.

Vyombo mbalimbali vilivyowekwa mezani vikiwa vimesheheni magome , mizizi pamoja na mbegu zinazo tumika kama miti shamba. Kwa pamoja zikitengeneza dawa za asili zinazo tibu magonjwa mbalimbali na hivyo kupungza matumizi ya madawa zitokanazo na kemikali.